Mwanaume kijana ambaye ameketi kwenye mashine ya mazoezi. Mwanaume huyu amevaa fulana ya zambarau iliyo na mikono mifupi, anainua uzito kwa kutumia mikono yake anaonekana akifanya mazoezi ya mikono. Nyuma yake, kuna mtu mwingine ambaye ameweza kuwa mwalimu au msaidizi.

Chupa ya dawa au virutubisho vya lishe vinavyoitwa Iron Plus kutoka kwa chapa ya, Doctor's Recipe. Chupa hii ina wazi, inaonyesha vidonge vidogo vyeupe ndani. Kifuniko cha chupa kina rangi nyekundu angavu. Lebo ya chupa ina rangi angavu kama nyekundu, manjano au samawati.

Mkusanyiko wa bidhaa za dawa au virutubisho zikiwa zimepangwa kwa njia tofauti. Mkusanyiko huu umejumuisha chupa nyingi za plastiki na za kio pamoja na pakiti za vidonge. Kuna chupa za ukubwa na maumbo mbalimbali zingine zikiwa na lebo nyeupe, zingine za uwazi, baadhi zina vifuniko vyeupe.

Mandhari ya jangwa au nusu jangwa yenye hali ya ukame na udongo wa volkano. Kuna mti mdogo wenye matawi mengi ambao haukui na majani ukionyesha hali ya ukame. Mti huu umesimama pekee yake kwenye ardhi iliyojaa mawe meusi.

Bango jeupe lililoandikwa Doctor Mduba, tiba ya magonjwa, na orodha ya magonjwa ambayo daktari huyu anadai kujibu. Kama vile nguvu za kiume, mishipa ya ngiri, na kaswende sugu. Chini ya bango kuna nambari ya simu 07886130.

Mtu mmoja akiwa amevaa mavazi maalum ya kukinga akisafisha au wakiua wadudu katika chumba kinachoonekana kama jikoni. Mtu huyu amevalia suti nyeupe ya kukinga kutoka kichwani hadi miguuni. Akiwa ni pamoja na kofia na buti za samawati pia amevaa barakoa ya kinga ya usoni.

Eneo la kliniki au kituo cha afya ambapo watu wanapokea chanjo au matibabu. Kuna mwanamke aliyevaa shati la rangi ya waridi akiwa ameketi kwenye kiti ameshikilia karatasi mkononi mwake. Na mkono wake wa kulia umefunuliwa ukionyesha kuwa anachanjwa kwenye bega. Mtu anayemchanja ambaye anaonekana kuwa muuguzi au mtaalamu wa afya.

Kundi la watu ndani ya chumba au eneo lenye hema kuna mwanamke aliyevaa kofia ya samawati na koti la jinsi la samawati, anaonekana akipatia mtoto mdogo dawa labda matone akiwa amemushika na msichana mdogo, msichana huyu amevaa fulana nyekundu na akitembea.

Eneo lililojaa mafuriko ambapo magari madogo matatu yanayoonekana kuwa bodaboda au bajaji yamekwama kwenye maji mengi. Maji yanaonekana kuwa na kina kirefu na yanatiririka kwa kasi iliyogonga magari hayo.

Mwanamke anaonekana kama mtaalamu wa matibabu, akimsaidia mwanamme kufanya mazoezi ya tiba. Mwanamke amevaa koti jeupe na amepiga magoti karibu na mwanamme huyo, akimshikilia kwa upole. Mwanamme huyo amepiga magoti kwenye zulia la rangi mbali mbali ambalo limetengeneza nafasi salama ya kufanya mazoezi.

Chupa moja ya dawa iliyochukuliwa karibu sana imesimama mbele ya chupa zingine chache ambazo ziko nje ya mwonekano. Chupa ya mbele ina rangi nyeupe na lebo yake pia ni nyeupe. Lebo ina maandishi meusi iliyochapishwa kwa herufi kubwa, Pills For Sex, vidonge vya ajili ya ngono. Juu ya maandishi hayo kuna namba ya utambulisho.

Mandhari ya huzuni na yenye hisia kali katika chumba cha hosipitali, chumba kina kuta zenye rangi hafifu na sakafu iliyowekwa vigae, vitanda viwili vinaonekana huku kile kilichoko mbele kimefichwa kiasi na pembe ya kamera.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, watu watatu wamekwama au wanajaribu kupita kwenye barabara iliyofunikwa na maji mengi ya rangi ya hudhurungi. Wanaume wawili waliosimama ndani ya maji, mmoja wao aliyovaa sweta ya rangi ya waridi na kofia ya sweta hiyo inaonekana imeshikwa viatu viwili mikononi mwake.

Mtu amekaa na sehemu ya miguu yake pekee ndio inaonekana. Mtu huyu amevalia suruali ya rangi ya zambarau iliyokunjwa hadi chini ya magoti. Mkono wake miwili imeshikilia vitu viwili muhimu, mkono wa kushoto umeshikilia karatasi au fomu iliyokuwa imeandikwa yenye mistari na maelezo na kimatibabu. Karatasi hii inaonekana kama fomu ya kurekodi ya mgonjwa au maelezo ya dawa.

Mwanamke mweusi ambaye amevaa miwani, kitambaa cha zambarau kichwani na barakoa ya samawati ameketi na anaonekana akipokea chanjo kwenye bega lake. Muuguzi ambaye amevaa sare ya samawati na barakoa akishika sindano kwa ustadi na anaelekeza kumchanja.

Kundi la watu wanne wanawake wakiwa wamekusanyika kwa chombo cha kuosha mikono watu wawili wanawake wamevaa jaketi la rangi ya kijani kibichi zikionyesha ni wataalamu wa afya afisaa wa serekali.

Mwanamke ambaye anawezekana kuwa daktari, au muuguzi akiwa amevalia koti cheupe na glovu, yenye anachanja hawa, anampima mtoto mdogo ambaye amekaa kwenye mapaja ya mama yake. Mama huyo amevaa gauni ya rangi ya samawati.

Kundi la watu sita wakiwemo wanaume watano na mwanamke mmoja wamesimama nje ya jengo wote wamevaa barakoa wakishikilia cheti au karatasi mikononi mwao. Mwanaume wawili wamevaa sare za polisi. Mmoja akiwa na sare ya kaki na mwengine amevalia sare ya samawati. Watu wengine wanne wamevaa nguo za kawaida.

Mfanyakazi wa afya anayeonekana kuwa muuguzi akiwa anatunza mtoto mchanga katika chumba cha hospitali. Mwanamke huyo mweusi ambaye amevaa sare ya samawati ya matibabubna stetescope shingoni, ameinama kwa makini juu ya mtoto aliyelala juu ya kitanda.

Chupa ndogo nyeupe iliyojaa bidhaa fulani. Chupa hii ina umbo la mviringo na ina kifuniko cheupe ambacho kimefungwa kwa mkanda wa usalama wenye maandishi security seal . Katikati ya chupa kuna lebo ya kijani kibichi na nyeusi yenye maandishi HJN yakiwa makubwa na yameandikwa kwa rangi nyeupe.

Wataalamu wawili wa afya labda ni madaktari au wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi. Wote wawili wamevaa barakoa na kofia za upasuaji. Mmoja wao aliye upande wa kulia amevaa miwani.

Eneo la mji lililoathirika na mafuriko makubwa, barabara nzima imefunikwa na maji mengi ya rangi ya uthurungi. Magari na pikipiki zimekwama ndani ya maji zikionyesha ugumu wa kupita. Kuna gari leupe labda Toyota Innova ambalo limekwama katikati ya maji. Upande wa kushoto kuna pikipiki ya rangi ya samawati.

Moto mkubwa unawaka kwenye msitu unaenea kwa haraka na pia kuna wazima moto ambao wanang'ng'ana kuzima moto huo kwenye jangwa na kuna nyasi zilizokauka.

Wanafunzi wanafundishwa ndani ya darasa wakiwa wameketi. Wamevalia sare za samawati na waridi. Mwalimu wao pia amevalia shati nyeupe na trouser nyeusi.

Mazingira ya hospitali ambapo kuna daktari anapeana chanjo kwenye mtoto aliyekuwa ameshikiliwa na mwanamke aliyekuwa amevalia nguo ya rangi ya samawati na pia kuna wanawake wenzake waliokuwemo wameketi kando yake wakingo𝑗a wakati wao.

Eneo la kliniki ya meno ambapo wagonjwa wanapata huduma. Kuna watu watatu, katikati kuna mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno akipokea matibabu, akiwa amefunikwa na kitambaa cha samawati kwenye kifua chake.

Daktari aliyekua amevalia koti jeupe, anaonekana kuwa akipatia mtoto huyu mchanga aliyekuwa ameshikiliwa na mama yake chanjo. Mama yake amevalia koti la rangi ya waridi na mtoto huyo ameshikiliwa kwenye kita𝑚baa cha rangi ya kibichi na nyeupe kwa sehemu ya ndani.

Mkusanyiko wa vitu vinavyonekana kutumika katika mila za kitamaduni au za kiganga. Katikati kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiyoevu chenye rangi nyekundu iliyokooza kinachoonekana kama pombe au dawa ya asili.

Mkusanyiko wa vitu vingi vikiwa vya kitamaduni au vinavuo husiana na mila za jagi, chombo kikubwa chenye umbo la duara kinacho onekana kama kibuyu au chungu kilichopambwa kwa shanga nyekundu, nyeupe na nyeusi kando kando.

Tukio la chanjo au huduma za afya ya jamii. Katikati ya picha mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akiwa amevalia nguo nyeusi na suruali yenye mistari ya rangi ya zambarau na nyeupe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa na mtoto mikononi mwake na amevalia vazi la samawati na kijivu na akiwa amefunika mtoto huyo na kanga, nyuma yake vile vile kuna mbao zinazoashiria dirisha.

Watu wamesimama kwenye mto unaopitisha maji na mazingira ya mto huo ni ya kijani kibichi. Kuna mwanaume mmoja anayevukishwa mto na mwanaume mwenzake aliyejifunga kitambaa cheupe kwenye kichwa.

Daktari wa meno waliokuwa wamevalia kofia ya rangi samawati na barakoa na koti jeupe na anaonekana anashughulikia meno ya mgonjwa wake, kando yake kuna onekana kuna msaidizi wake.